Mizizi mirefu yenye rangi nyepesi inaning'inia kutoka kwenye mashimo yaliyochimbwa kwenye bomba jeupe la plastiki. Maji au mng'enyo wa virutubisho unaonekana chini ya mizizi ukionyesha namna mimea inavyopata lishe.

Mboga za majani hasa lettuce zimepandwa kwa wima katika muundo maalum unaoning'inia. Mimea imepangiliwa vizuri kwenye nguzo nyeupe zikionyesha mfumo wa kilimo cha hydroponic au aeroponic .

Mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi zimepangwa kwa safu ndani ya jumba la kitalu. Aina mbalimbali za mimea zinaonekana kuwa kwa afya, zikiwemo saladi na mimea mingine yenye majani membamba.

Bustani ya hydroponic inaonyesha mimea mingi ya lettuce iliyopandwa katika mabomba meusi. Mimea imepangiliwa kwa safu ndefu ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa. Nyuma ya mimea hii kuna mistari mingine ya mimea ya kijani na nyekundu.

Mazao madogo ya kijani kama nyanya na saladi yamepandwa kwa utaratibu katika safu. Yanastawi ndani ya mashimo maalum yaliyochimbwa kwenye mabomba meupe. Inaonyesha mfumo wa kilimo cha hydroponics . Majani ya mimea yanaonekana kuwa na afya na yamejaa uhai.

Idadi kubwa ya nyanya zilizopangwa kwenye makreti ya kijani kibichi. Makreti haya yamepangwa kwenye mikanda ya kusafirisha ikionyesha mchakato wa kuchakata au kufunga. Nyanya zingine zina rangi ya machungwa na zingine nyekundu kabisa.

Mkulima anatembea kwenye shamba la mahindi lenye mimea mirefu na yenye afya. Amevaa kofia, koti na buti za mvua uku akiwa amebeba mkoba mgongoni. Njia nyembamba ya udongo inaonekana katikati ya mimea.

Mimea ya strawberry imepandwa kwa safu ndefu ndani ya handaki na plastiki. Njia za udongo zimeunganisha safu za mimea. Handaki linaonekana kutoa kinga kwa mimea kutokana na hali ya hewa.

Mstari wa uzalishaji unaoendelea, ambapo nyanya zimewekwa kwenye trei za kijani kibichi. Wafanyakazi wengi wanaonekana wakiwa wamevaa glavu wakishughulika na nyanya izo kwenye mstari. Baadhi ya wafanyakazi wanapakia trei za nyanya kwenye makatoni.

Mashamba yenye udongo mwekundu yamepangwa kwa safu ndefu na mistari. Ikiashiria kuwa yameandaliwa kwa ajili ya kilimo. Mabomba ya umwangiliaji yameenea kando ya mistari hiyo yakionyesha mfumo wa umwangiliaji wa matone wa kisasa.

Shamba kubwa likiwa na mimea midogo iliyopandwa kwa safi ndefu na zilizopangika vizuri. Kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone yenye bomba nyeusi zikipita kando ya kila mstari ya miche.

Bustani ndogo inaonekana ikiwa udongo wenye rutuba. Mimea michanga imepandwa kwa safu na kuna mfumo wa matone wa kumwagilia uliolala chini. Nyasi kavu imetumika kama mtandazo kuzuguka baadhi ya mimea.